Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake yapo madini maalumu kwa ajili ya wanyama wanaofugwa kama vile: mbwa, mbuzi, kondoo na ng’ombe yanayowasaidia kukua na afya njema, kuzaliana kwa wingi pia.

Sumu mbalimbali zinauzwa dukani ambazo hutumika kuua wadudu wanaoshambulia mimea hasa ile ya vyakula vya biashara kama vile viazi, pilipili hoho, nyanya na zinapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Ndani ya duka la pembejeo la kisasa huku mengine

Duka ambalo linauza pembejeo mbalimbali za kilimo limesafishwa vizuri na kuekwa kwenye mpangilio unaomvutia kila mteja anayefika haswa wale wanaotoka maeneo ya mlimani, vijiji vyilivyopo mbali.

Ndani ya kiwanda kidogo kinachotengeneza bidhaa mbalimbali za kilimo kama vile mbolea ya kustawishia mazao, inaendelea kupimwa ili ijulikane uzito wake kamili kabla ya kubebwa na kuingizwa dukani.

Kifungashio aina ya chupa kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani ipo dawa inayotibu mifupa kwa wanyama wanaofugwa kama vile mbwa na paka na inapatikana maduka yote ya pembejeo za kilimo na mifugo mijini na vijijini pia.

Kifungashio aina ya chupa kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake kuna madini maalum yanayotumika kwa ufugaji wa kuku ili kuwafanya waweze kutaga mayai mengi na hatimae kutotoa vifaranga vya kutosha.

Duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo. Muuzaji amesimama na mteja ambaye amekuja kununua mbolea ya kustawisha mazao yake, wote wakiwa wamejaa furaha tele baada ya kukubaliana bei husika.

Mfanyakazi wa kiwanda kinachotengeza pembejeo za kilimo kama vile mbolea, akiwa amesimama mbele ya viroba vingi vilivyosimamishwa. Ili kuinadi na kuwaambia wateja wake namna ambavyo itawasaidia kuwapatia mavuno mengi ya biashara.

Mkulima anaefanya kilimo maeneo ya milimani vijijini, ametembelea duka linalouza pembejeo mbalimbali ili kuweza kupata maarifa na kuchukua bidhaa ambazo ataenda kupata faida na tija kwenye kazi zake za shambani.

Nje ya duka linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, wateja wanaingia na kutoka kujipatia kila wanachokihitaji, huku na madereva wa bodaboda hawajabaki nyuma wakizichukua zile ambazo wameagizwa na wakulima.

Nje ya jengo ambalo ndani yake kuna duka, linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo. Madereva wa bodaboda wakiingia na kutoka ili kuibeba mizigo waliyoagizwa na wakulima na kuwafikishia shambani.

Kifungashio chenye dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani kama vile mbwa na paka, ili kuwaondolea kwa haraka ugonjwa wa homa kali. Na inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo pamoja na madawa ya mifugo.

Dawa za mifugo pamoja na pembejeo mbalimbali za kilimo zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti vyenye maandishi ya namna bora ya kutumia na siku ambayo zinaisha muda wake wa matumizi.

Kifungashio aina ya chupa kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake kuna vitamini maalum kwa ajili ya wanyama. Kama vile ng’ombe, mbuzi na kondoo na inapatikana maduka yote ya pembejeo za kilimo na madawa ya mifugo.

Wanaume wawili ambao ni wafanyakazi katika duka la pembejeo za kilimo, wameketi baada ya siku nzima ya kuwahudumia wateja na kuwapa ushauri kwa ajili ya kilimo, wakicheka kwa furaha na mafanikio ya kila walichokifanya.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake zipo dawa kwa ajili ya mifugo ya nyumbani zinazoponya hasa mifupa, na inapatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na madawa ya mifugo.

Wanawake wanaoishi maeneo ya vijijini, wameajiriwa na mfanyabiashara mkubwa kwenye shamba lake la kahawa, na sasa wanaendelea kuzichuma na kuzikusanya sehemu moja ili baadaye aje kuzibeba kupeleka kiwandani.

Wakulima wa zao la viazi vitamu wamevichimba ardhini na kuvisafisha, wamevirundika sehemu moja ili kuanza kuvipakia kwenye mifuko, ambavyo mara nyingi hutumika mwezi mtukufu wa ramadhani ambapo waumini wa dini kiislamu wanakuwa wamefunga na kujipatia chakula cha jioni.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, akiwa ameving’oa toka kwenye ardhi na kuvipanga kwa msitari mmoja ulionyooka ili baadae kuja kukata majani yake kuvipakia kwenye mifuko na kuishona ili safari ya kuelekea kiwandani.

Mwanamke ambaye amepanda miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa sasa anapita akiwa na beseni ndogo mkono wake wa kushoto akizichuma zile chache zilizoanza kuiva ili kwenda kuzichakata nyumbani na kuzitumia kwa ajili ya chai yeye, familia na waliomzunguka.

Kinamama wanaoishi maeneo ya vijijini, wameajiriwa na mfanyabiashara kwenye shamba lake alilolima zao la biashara aina ya viazi mvirongo, ili kuvichimba toka kwenye ardhi na kuvipakia kwenye mifuko ili safari ya kuelekea sokoni iweze kuanza.

Mwanamke ambaye ni mkulima wa bustani ndogondogo za nyumbani, amesimama kando ya mgomba alioupanda na kuupalilia kuweka mbolea na hatimaye umetoa ndizi kubwa, akiisubiria ikomae na kuichuma kwa ajili ya matumizi ya familia yake.

Vijana wakiume wachapakazi wakiwa shambani wanaendelea kuyavuna mahindi yakiwa mabichi, ili kuyasafirisha kupeleka masoko yaliyopo mijini kwakuwa bei ni ya juu kidogo kulinganisha na yale yaliyopo vijijini.

Wanawake wajasiriamali wa zao la biashara aina ya ndizi, wamezinunua kwa mikungu na sasa wanazichana ili wapate vile vichane vidogovidogo na kuviuza kwa wateja wa rejareja wanaokwenda kuzitumia nyumbani.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa na kukusanywa sehemu moja shambani, vikiwa ni vidogo vidogo sana kutokana na ukosefu wa maji kwa wingi na kutokutumia mbolea halisi inayouzwa katika maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mfanyabiashara anayeuza mazao yake mjini, amekuja shambani ili kujinunulia mzigo mkubwa na baadaye kuanza safari ya kupeleka karoti mjini, kuuza katika masoko makubwa.

Kijana wa kiume mchapa kazi baada ya kuzivuna kabichi toka shambani, anazibeba na kuzikusanya kando ya barabara ili kusubiria usafiri utakaompeleka kuziuza. Akiwa ameziegemea wakati anafurahia msimu huu mzuri wa mavuno.

Wakulima wawili wanaojishughulisha na kilimo cha biashara cha zao la vitunguu maji, wakipita katikati ya matuta ambayo yamestawi kwa wingi ili kukagua na kuona kama kuna wadudu wanaoshambulia mimea, na kuweza kupiga dawa inayopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo.

Miti ya zao la biashara aina ya kahawa imepandwa shambani. Ikiwa imefikia majira yake mazuri ya kuchanua maua ambayo mbali na wakulima kusubiria kuvuna wadudu kama vile nyuki huja na kufyonza maji yake ambayo baadaye huenda na kutengenezea asali.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vimevunwa kwa wingi shambani na kupakiwa kwenye mifuko mikubwa na baadaye kushonwa, ili safari ya kuelekea sokoni iweze kuanza na kuuziwa wajasiriamali wadogowadogo hasa wanaokwenda kuvitumia kupikia migahawani.

Vibarua ambao wameandaliwa katika shamba kubwa la viazi wamejipumzisha nakuweza kuvibeba ili bosi wao anapofika safari iyanze

Mkulima mwanamume wa zao la biashara aina ya pilipili kali, akiwa amezivuna kwa wingi na kuzijaza kwenye toroli, anazibeba kwenda kuziweka kwenye vifungashio vya plastiki, ili kuziuzuza mtaani anapoishi.

Viazi vya mviringo vimevunwa tayari na kujazwa kwenye magunia yaliyoshonwa, tayari gari imefika ili kuvipakia na kuelekea sokoni, ambapo vitauzwa kwa wateja wote wa rejareja na wale wa jumla.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi, wakiendelea kuvipakia kwenye mifuko mikubwa na kuvishona, wakati ambao gari imefika ili kuvipakia na kuanza safari ya kuvipeleka kiwandani, ili kuchakatwa, kusindikwa na zipatikane bidhaa mbalimbali zitakazouzwa mpaka nje ya nchi.

Kando ya barabara ya vumbi, zinavunwa nyanya ambazo zimestawi vizuri na kutoa matunda makubwa kuelekea kiwandani, ambapo zitachakatwa na kutolewa bidhaa mbalimbali kama vile ile ya kopo ambayo hupendwa sana na wanawake ambao ni wapishi wa nyumbani na hata hotelini.

Wanawake wanaoishi mtaa mmoja, wameajiriwa ili kuweza kuzipepeta karanga, zilizotoka kukobolewa na baadae kuzichambua vizuri, ili zipatikane zitakazokwenda kuuzwa, hasa masoko ya nje ya nchi.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, baada ya kuzichuma kwa wingi toka shambani, sasa wanazichambua kwa umakini ili kuondoa makapi yote na kuziacha zile zilizo bora, ili kupelekwa kiwandani.

Kijana mchapakazi ambaye ameajiriwa kwenye shamba la matunda aina ya nanasi, ili kuweza kuyachuma na kuyapakia kwenye matenga, ili bosi wake aweze kuyapeleka kiwandani kuyachakata, na baadaye ipatikane juisi nzuri itakayouzwa ndani ya nchi, na masoko ya kimataifa.

Wakulima wawili mwanamke na mwanaume, wamepanda zao la biashara aina ya kabichi na sasa zinakaribia kukomaa, kuzivuna na kupeleka sokoni kuwauzia wateja wa jumla wanaoweza kuzisafirisha na kwenda masoko ya nje ya nchi.

Mwanamke anayeishi maeneo ya vijijini, amepanda miti ya kahawa shambani na sasa zimeanza kuiva. Kwa kutumia chombo chake amezichuma baadhi ili kwenda kuzichakata kwa namna ya kienyeji na kupata bidhaa atakayoitumia kwa ajili ya chai kwenye familia na majirani waliomzunguka.

Gari inayotumika kusafirishia mazao mbalimbali, tayari imefika shambani ili kubeba zao la biashara aina ya mahindi na kuyapeleka kiwandani ambapo yatachakatwa na baadaye wauzaji wa maduka watapata unga wa ugali.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, akipita na kuving'oa vile ambavyo anaona vipo tayari kwa matumizi yake na familia, huku akivisubiria vyote vikomae na kuvuna.

Kijana mwenye nguvu ambaye ni mchapa kazi anafurahia msimu wa mauno ya zao la biashara aina ya pilipili hoho, ameziweka kwenye mifuko ili safari ya kuelekea sokoni kuanza na wateja wake wengi ni wale wanaokwenda kuzitembeza mitaani.

Wakulima wakiwa shambani wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo, ambavyo hutumika kupikia vyakula tofauti tofauti kama vile kuvichemsha na nyama ya mbuzi au ya ng'ombe.

Ghala lililotengenezwa kwa kutumia matawi ya miti yaliyokauka, mkulima analitumia kutunzia mahindi aliyoyavuna yakiwa mabichi mpaka yatakapo kauka vizuri na kuyapeleka mashineni kwa ajili ya kusagwa.

Zao la biashara aina ya karoti tayari zimevunwa na wakulima wanajiandaa kuziweka kwenye mifuko, ili safari ya kuelekea sokoni kuanza na kuwauzia wateja wa warejareja wanao kwenda kuzipanga vibandani mitaani.

Miti ya papai imepandwa kwenye shamba kubwa, na kutokana na udongo uliojaa utajiri wa rutuba na umwagiliaji wa kisasa. Matunda yametoka makubwa yanayosubiriwa sasa kuiva ili mkulima kuyachuma na kupeleka sokoni ,na wateja wengi ni wale wa rejareja wanaokwenda kuyakata na kuuza mtaani.

Zao la biashara aina ya karoti, zimechimbwa na sasa zinasafishwa kwa kutumia maji yaliyosafi na salama, ili kupakiwa kwenye magunia na kuanza safari ya kuzipeleka sokoni hasa yale maeneo ambayo hazipatikani kwa wingi.

Mwanamke ambaye ni mkulima wa zao la biashara la nanasi, amevuna toka shambani na kuyabeba na kufikisha sokoni, ameyapanga ardhini akisubiria wateja wote wanaonunua kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani kusaga juisi au kuyachonga na kula yalivyo.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi vitamu, wamejipumzisha baada ya shughuli nzito ya kuvichimba na kuvisafisha kwa kutumia maji yanayotirirka safi na salama, ili baadaye waanze kuvipakia na kwenda sokoni.

Mwanaume ambae ni mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akifurahia wakati huu zikikaribia kuiva, ili azichume na kupelekja sokoni kujipatia kipato kitakachomsaidia kujikimu na maisha ya kilasiku.

Kijana mchapakazi akiwa shambani kwake alipopanda moja ya zao la biashara aina ya mahindi, yakikaribia kukomaa ili aweze kuyavuna yakiwa mabichi na kuyapeleka sokoni, ambapo wateja wake wakubwa ni wale wanaokwenda kuyachemsha na kutembeza mitaani.

Wanawake wawilii wachapa kazi ambao ni wakulima wa mbogamboga wamezichuma toka shambani na sasa wanazibeba vichwani, kuzitembeza mtaa mmoja baada ya mwingine ili kujipatia fedha za kujikimu na maisha ya kila siku.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye ardhi iliyojaa utajiri wa rutuba ya kutosha, hivyo kupelekea kutoa matunda makubwa ambayo mkulima anayasubiria yaive, kuyachuma na kupeleka sokoni.

Mkulima amepanda miti ya papai shambani na baada ya kuweka mbolea ya kutosha na kumwagilia kwa bidii, sasa matunda yametoka mengi makubwa yenye afya, yatakayokuwa na ushidani mkubwa sokoni pale ambapo yatakua yamekomaa na kuiva.

Wakulima wamevuna zao la biashara aina ya mihogo mingi toka shambani, wamejiandaa kuipeleka sokoni ambayo kwa wingi huwa inaliwa nyakati ambazo waumini wa dini ya kiislamu wamefunga mwezi mtukufu.

Wakulima wamesia vitalu ambavyo vimejaa mimea tofautitofauti, kama vile maua, miti, mboga za majani, na zote zimeota na zinaendelea kustawi ili zifikie wakati wa kukomaa, kuchumwa na nyingine kung'olewa kupelekwa kwenye mashamba makubwa.

Kijana wa kiume ambaye ni mkulima anayafurahia majira ya mavuno baada ya kuwekeza muda wake na fedha za kutosha, sasa amepata matikiti maji mengi anayojiandaa kuyapeleka sokoni.

Zao la biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa toka shambani baada ya kuchimbwa zimekusanywa mafungu mafungu, ili baadae kuweza kuwekwa kwenye mifuko, kushonwa na kupelekwa sokoni.

wakulima ambao wanajishuhulisha hasa na upandaji wa vitalu, wamekitengeneza kimoja na wanazihisia mbegu baadae kuzimwagilia na kuweka mbolea ilikuhakikisha miche inapatikana iliyobora zaidi.

Mwanaume mkulima wa zao la biashara aina ya tikiti maji, akifurahia msimu wa mavuno ambapo yametoka mengi na makubwa, tayari kwa kuyapeleka sokoni.

Mboga za majani aina ya chainizi ambazo madaktari na wataalamu wa afya, wanashauri ziliwe kwa wingi kutokana na utajiri wake mkubwa wa vitamini na virutubisho mbalimbali vinavyosaidia kujikinga na maradhi yanayoambukiza.

Kwa kutumia mashine za kisasa mkulima amesia vitalu tofautitofauti, mimea imeota na tayari inastawi ili baadae miche ikomae vizuri na kuwauzia wakulima.

Moja ya mashine inayotumika kwenyye kilimo cha kisasa ambayo ni toleo jipya, ipo katikati ya shamba kubwa lililojaa majani ikiendelea kuayakata na baadae yaweze kuchomwa na wakulima waweze kuendelea na shughuli zao.

Mwanaume ambaye ni dereva wa moja ya mashine ya kulima, inayoitwa trekta mwenye uzoefu na mbobevu wa kazi hii kwa muda mrefu amekuwa akiifanya; yuko shambani akiendelea kuhakikisha anamaliza na kuwapatia wakulima fursa ya kupanda na kusia miche tofautitofauti.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa, ikiwa inalima viraka vidogovidogo vilivyosalia, baada ya trekta kumaliza na kuondoka, ikiwa ilishindwa kuyafikia maeneo haya kwa urahisi.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, ikiwa shambani kuendelea kulima shamba ambalo udongo wake unakaribia kuwa na rangi nyeusi. Ikiashiria una utajiri mkubwa wa rutuba.

Moja ya mashine inayo tumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta, imeingiza tayari meno yake ndani ya ardhi ili kuweza kulima na kuliandaa shamba, na baadae wakulima kupata nafasi ya kupanda mbegu.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, ambacho kinatumia maji peke yake zimestawi vizuri zikiwa katika hatua ya kati, kabla ya kufikia kukomaa, kuvunwa na kuingizwa sokoni.

Moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo katikati ya shamba lililojaa majani mengi, ili kuanza kuyakata na baadaye kukusanywa, kuchomwa, na kuwapisha wakulima waendelee na kazi husika mbele.

Mkulima ambaye hununua mbegu za mimea tofauti tofauti na kuzisia kwenye vitalu, ametumia mashine za kilimo cha kisasa, na tayari zimeota akisubiria miche ikomae vizuri na kuwauzia wateja wake.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa ipo katikati ya shamba kubwa lililojaa majani mengi, kutokana na mvua nyingi zilizotoka kunyesha, ikiendelea kuyakata na baadaye yakusanywe na kuchomwa, wakulima wapate nafasi ya kuendelea na shughuli zao.

Mboga za majani aina ya chainizi zinazosifika kwa utajiri mkubwa wa vitamini na virutubisho mbalimbali, zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji peke yake na zimestawi kwa wingi.

Mwanaume dereva wa moja ya mashine ya kilimo aina trekta akiwa anaendelea kulima shamba, kazi aliyoifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu na kuwa mbobezi.

Shamba kubwa lililojaa majani yanayotokana na mvua nyingi zilizonyesha muda siyo mrefu na sasa moja ya mashine zinazotumika kwenye kilimo ikipita kuyakata na badae wakulima waweze kusia mbegu zao.

Wanaume wawili wapo juu ya mashine ya kulimia aina ya trekta wanaendelea na kazi ya kulima na kutifuatifua udongo, kuhakikisha unakuwa sawa ili kuja kusawazishwa na baadaye wakulima kuendelea na shughuli zao kama vile kusia mbegu.

Moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo ikitengeneza tuta ambalo litasiwa mbegu, na baadae kuota na miche yake kukomaa kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa, hasa ya mazao ya biashara.

Kwa kutumia mashine za kilimo cha kisasa mkulima wa bustani ndogondogo amepanda mimea ya aina tofautitofauti yakiwemo: maua, na mboga za majani ambazo zimekomaa tayari kwa kuchumwa kwa matumizi ya familia na majirani walio mzunguka.

Moja kati ya mashine zinazotumika kwenye kilimo cha kisasa ikiwa Katikati ya shamba ambalo limeshalimwa, ikiendelea kusawazisha na kufukia mashimo ili kuwapatia fursa wakulima kuendelea na shughuli zingine kama vile kusia mbegu.

Mboga za majani aina ya "chinese ", zinazosifika kwa utajiri wa vitamini nyingi na madini ya kutosha zimelimwa kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia maji ila udongo peke yake.

Neti iliyotengenezwa maalumu kwa ajili ya uvuaji wa samaki, wavuvi wameingiza ziwani na sasa wanaivuta baada ya kuwakamata wengi kwa biashara na chakula cha nyumbani.

Samaki wanaofugwa nyumbani walio na rangi zao nzuri za kupendeza ya nyeupe pinki na nyeusi, wanaendelea kuogelea na kuzaliana katika chombo kilichojaa maji ambacho kinatunzwa kwa umakini wa hali ya juu.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa, ikiwa ni pamoja na nafaka zinazotumika kwa chakula cha nyumbani, migahawani, mpaka hotelini, kama vile: maharage, njugumawe, choroko, na vyote vinauzwa kwa wateja wa rejareja.

Eneo maalumu lililotengwa kwaajili ya vitalu hasa miche ya miti, ambayo baadae hung'olewa na kwenda kupanda kwenye misitu, ambayo ipo kando na barabara kuhakikisha mazingira yanaendelea kuwa salama.

Ndani ya msitu mti mmoja ambao ni wa miaka mingi umekaa kwa kulala, matawi mengi yakiwa yametoka kuelekea maeneo mbalimbali, ambayo hutumiwa na ndege wa angani kuweza kujipumzisha hasa nyakati za giza.

Moja ya eneo ndani ya msitu ambalo lina asili ya kuwa na maji yasiokauka, likiwa limezingrwa na miti mingi, majani, maua ya kondeni. Vyote vinafyonxa unyevuyevu na kupata kijani kibichi.

Mwanaume ambaye ni mtanashati na mwenye nguvu za kutosha amesimama imara huku ameushika mche wa mti anaokwenda kuupanda kuhakikisha msitu uliyoko kando na yeye unakuwa umetamalaki mimea mingi na kufanya hali ya hewa kuwa nzuri na salama.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu uliojaa majani mengi na miti bila kusahau viumbe hai wanaotambaa kama vile nyoka wenye sumu kali, hivyo ni hatari kwa yoyote anayepita wakati wa usiku.

Mtaalamu wa misitu akiwa amewatembelea wakulima wanao jishughulisha na upandaji wa miche ya miti, ili kuwapatia elimu zaidi na kuwapa ufanisi kwenye shughuli zao za kila siku.

Mtaalamu wa kilimo amewatembelea wakulima wanaosia miche ya miti mbalimbali inayopandwa msituni, ili kuwapa elimu zaidi ya namna bora ya kufanya kazi hii iwe na tija kwa jamii.

Mto wenye maji yanayotiririka yenye kina kifupi, umepita katikati ya msitu mdogo, huku daraja la chuma likiwa limetengenezwa juu yake kwa wote wanaovuka kwa miguu na kwenda ng’ambo ya pili.

Wanaume ambao ni wakulima wanaojishughulisha na kusia mbegu za mimea tofautitofauti ndani ya viriba, ili baadaye kupatikana miche wanayowauzia hasa wale wanaotunza misitu.

Daraja la watembea kwa miguu lililopita juu ya mto limetengenezwa kwa kutumia matawi ya miti, ambalo ni hatari sana kwa wale ambao wanauzito mkubwa wakati wakivuka na kutumbukia ndani yake.

Wakulima wanaojihusisha na shughuli za kusia vitalu vya mimea tofautitofauti, wakiendele na kazi yao ya kupalilia, kumwagilia, na kuweka mbolea miche ambayo tayari imeshaota, ili baadae iweze kukomaa na kuzwa.

mwanaume ambaye ni mkulima wa vitalu vya miti ambapo miche, imekua sasa ikiwasubiria watu tofauti tofauti hasa wanao tunza, misitu kuja kuinunua na kwenda kuipanda kwenye maeneo ambayo bado hayajafikiwa.

Mimea mbalimbali imepandwa bila kutumia udongo

Kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, ila maji peke yake, mtengenezaji wa dawa mbalimbali za kutumia mitishamba, ameipanda mimea, na imeota, akisubiria iweze kukomaa, kuchuma majani yake na kwenda kutumia.

Mwanaume mkulima ambaye amepanda mimea kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, anapita na kukagua matunda yake ili kujionea kama wapo wadudu wanaoshambulia aweze kupiga dawa.

Mkulima anayefanya kilimo cha biashara, ametumia mfumo wa kisasa wa mabomba yasiyotumia udongo na tayari mboga za majani aina ya chainizi zimestawi, akisubiria zikomae kuzichuma na kupeleka kiwandani zichakatwe na baadaye kupatikana bidhaa mbalimbali zitakazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Mkulima anayefanya bustani ndogondogo, amesia mbegu za mboga kwa kutumia kilimo cha kisasa bila udongo, zimestawi vizuri na zinakaribia kukomaa, ili aweze kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa cha maji pekee yake bila udongo mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa. Zimestawi vizuri zikikaribia wakati wa kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzia wajasiriamali wadogowadogo, hasa wanaozibeba kwenye mabeseni kichwani na kuuza mtaani.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo ila maji pekee yake, zimemea na kustawi vizuri zikikaribia wakati wa kukomaa na kuchumwa kwa matumizi ya familia.

Mkulima mdogo wa bustani za nyumbani amepanda mboga za majani aina ya chinizi, kwa kutumia mfumo wa kisasa, usiotumia udongo zimestawi vizuri akisubiria zikomae na kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mkulima anayejishughulisha na bustani ndogondogo za nyumbani, amepanda mboja za majani na maua kwa kutumia mfumo wa kilimo cha kisasa na tayari zimemea huku chinizi zikikaribia wakati wa kuvunwa na aweze kuzitumia kwa matumizi yake binafsi.

Mimea tofauti imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa ambacho hakitumii udongo, ikiwa ni pamoja na maua mazuri yanayovutia, huku mboga za majani zimestawi zikaanza kukomaa, kwa matumizi ya nyumbani na majirani walionizunguka wote wana bustani ndogo.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, zimestawi kwa wingi zikikaribia kukomaa, kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Mkulima wa bustani ndogondogo amepanda mimea tofautitofauti kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotumia udongo, imemea na mboga za majani zinakaribia kukomaa.

Mboga za chainizi zenye utajiri mkubwa wa vitamini na virutubisho vya kutosha, zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake, na zimestawi na kuchanua kwa wingi.

Migomba mingi imepandwa shambani na hatimaye ndizi zimetoka kubwa nzuri, zinazosubiriwa sasa kukomaa na kuvunjwa baadaye kupelekwa kiwandani, ili ziweze kuchakatwa na kupatikana bidhaa tofauti tofauti, ambazo zitauzwa rejareja na jumla pia.

kundi la nguruwe wanaofugwa wamejaa ndani ya mabanda mawili, ikiwa na afya nzuri ikimaanisha wamekuwa wakipata malisho bora na chanjo zinazowazuia kupata magonjwa mbalimbali.

Mboga za majani aina ya kabichi zimelimwa kwenye shamba kubwa zimestawi na kumea vizuri kutokana na mbolea iliyowekwa, inayopatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Kuku wengi wa kienyeji wamejaa kwenye banda, wakiwa na rangi moja nzuri inayopendeza, wanaendelea kula chakula na maji yaliyochanganywa na virutubisho na chanjo, zinazosaidia kuwakinga na magonjwa hasa yanayoambukiza na kuwafanya kudhoofika.

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa, ambalo bado yapo magugu ya msimu uliopita. Mkulima anajitahidi kuyamwagilia na kuweka mbolea ya kisasa, ili hatiamye avune mazao mengi ya biashara.

Wafanyakazi wa kiwanda kinachochakata bidhaa za vyakula, wamevalia mavazi yao na kofia maalumu, wakati wakiendelea kuziandaa nyanya zilizotoka shambani, ili baadaye kwenda kusindikwa na kupatikana bidhaa zitakazouzwa mpaka masoko ya kimataifa.

Zao la biashara aina ya kabichi ambazo kikawaida hutumika kama mboga ya ugali au kachumbari inayoliwa na pilau na wakati mwingi hutumiwa na wajasiriamali wadogo wanaopika chipsi vibandani ili kuweza kuongezea ladha wateja wao.

Zizi limejaa ng'ombe wengi ambao wote wana rangi moja ya madoadoa meupe na meusi, wamenenepa wakiashiria kupata malisho mazuri bila kusahau chanjo za mara kwa mara, zinazofanya wana kingwa na magonjwa yanayoweza sababishia kudhohofika.

Wanawake ambao ni wachapakazi wameajiriwa kwenye shamba kubwa lililopandwa maharage, wakiyapalilia na kung'oa majani yote kuhakikisha hayasongwi, ili yaweze kutoa mazao mengi ya biashara.

Mwanaume ambaye ni mzoefu na mbobezi wa shughuli za kutumia moja ya mashine ya kilimo kukatia majani, akiendelea na kazi wakati ambao unakaribia jioni; ilibadae kuzikusanya na kuchomwa wakulima wapate nafasi ya kusia mbegu, kupata miche, kuzipanda na kuvuna mazao mengi ya biashara.

Ndani ya kiwanda, wafanyakazi wakiendelea kuzichambua pilipili hoho na kuziandaa ili baadaye kuweza kuchakatwa, kusindikiwa na kupatikana bidhaa tofautitofauti, zitakazouzwa mpaka kwenye masoko ya kimataifa.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji, vimevunwa na kuwekwa ndani ya ghala. Ambapo mkulima anauza kidogokidogo kwa wateja wa rejareja, ambao wanakwenda vibandani kwenye mitaa mbalimbali.

Mboga za majani aina ya figiri, zimepandwa kwenye matuta ndani ya shamba kubwa, zikikaribia kukomaa, kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuziwa wateja wa jumla na wale wa rejareja.

Vifaranga wa kuku wa mchanganyiko wa kisasa na kienyeji ambao hawana muda mrefu toka wametotolewa wakiendelea kula chakula na kunywa maji ndani ya banda ambalo zimefungwa taa zinazowapa joto ili wakue kwa haraka.

Wakulima wa vijijini wamepanda mahindi kwenye shamba kubwa na sasa wanatumia umwagiliaji wa kisasa wa kutandika mabomba ardhini na kuyatoboa, na wanaendelea kuyamwaga maji katikati ya matuta kuhakikisha yanastawi na kuleta mazao kwa wingi.

Shamba lililolimwa na kupigwa matuta mapana, mabomba ya maji yaliyotandikwa chini kwa mfumo wa kisasa yanaendelea kumwagilia, mimea iliyopandwa kuhakikisha inastawi vizuri.

Eneo lililopo tambarare lililojaa majani mengi, maua na miti michache, vyote vikiwa vimestawi na kijani kibichi. Mbele imesimama milima inayo sababisha mandhari kuwa nzuri ya kuvutia.

Bwawa linalotumika kwa ajili ya uzalishaji wa samaki tofautitofauti, limewekwa katikati likizingirwa na uoto wa asili. Kama vile majani na miti midogomidogo, vyote ni vya kijani na kuyafanya mazingira yavutie wakati wote.

Njia ya watembea kwa miguu imepita juu ya mlima ambao una mteremko mkali ikiwa ni hatari, kwa watoto wote wanaopita wakicheza bila kuwa na uangalizi wa mtu mzima.

Mto mdogo umepita katikati ya msitu usiokua na miti mingi wenye maji yanayotiririka ambayo ni machafu, yakielekea maeneo ya mabondeni wanakolima wakulima, ili wayatumie kwenye umwagiliaji.

Mfereji wa maji taka umejichimba peke yake katikati ya msitu mdogo, maji ni mengi yaliyotokana na mvua zilizoonyesha milimani, na mafuriko kuwa mengi yaliyopita na kuelekea mabondeni, ambako yamesababisha uharibifu mkubwa.

Ardhi ambayo iko tambalale, imejaa na uoto wa asili tofautitofauti kama vile: maua ya kondeni, majani, miti midogo midogo; yote ikifanya mazingira yawe na mandhari nzuri inayovutia.

Mfereji mdogo wenye maji machafu yanayotiririka, umepita katikati ya ardhi iliyo tambarare iliyojaa majani na miti midogomidogo, vyote ni vya kijani kuyaacha mazingira yenye mandhari nzuri na ya kupendeza.

Ndani ya bonde lipo bwawa lenye maji mengi linalotumiwa kufugia samaki wa aina tofautitofauti likiwa limezingira na majani na miti michache kuyafanya mazingira kuwa mazuri.

Muonekano na ardhi isiyokuwa na mwinuko ambayo inamiti michache majani mengi, na nyumba baadhi zenye makazi ya watu huku mazingira yakiwa ni safi na mandhari nzuri.

Muonekano wa jioni kwenye msitu mdogo ambao ni tambarare na miti michache, majani ni mengi, wakati ambao jua linazama kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri na iyomvutia kila anayeitazama.

Ardhi iliyotambarare iliyojaa ukame uliosababisha majani yote kukauka na miti kupotea, kutokana na ukosefu wa mvua kutokunyesha kwa muda mrefu, na sasa uoto wa asili unaenda kupotea.

Eneo ambalo limezingirwa na milima mirefu iliyojaa uoto wa asili tofautitofauti kama vile maua, majani na miti. Bila kusahau viumbe hai ambao ni nyoka wenye sumu kali.

Ardhi ambayo ipo tambarare yenye majani na maua tofautitofauti, huku miti midogo ambayo haijarefuka sana ikiwa imekaa mbali mbali, vyote vya kijani vyafanya mazingira ya kuvutia.

Eneo lenye vilima vidogovidogo na majani mengi bila kusahau maua, ambapo kijani kibichi, kikiwa kinamvutia kila anayetazama bila kusahau wanyama walio hai wanaoishi katikati ya msitu, kama vile nyoka wenye sumu kali.

Eneo la vijijini imepita barabara ya vumbi katikati ya msitu mdogo ukiwa una miti michache iliyochanua na kijani kibichi, huku kuna mlima umesimama mbele kuyafanya mazingira yawe na mandhari nzuri.

Zoezi la kulima asali linaendelea, huku wanaume wote wamevalia mavazi maalumu yaliyounganika, na kofia zinazowasaidia kujikinga na madhara mbalimbali yanayotokana na kuumwa na nyuki.

Mwanaume anaendelea kulina asali huku amevalia mavazi maalumu na kofia yenye kioo, inayomsaidia kumkinga na madhara mabalimbali yanayotokana na kuumwa na nyuki.

Mbuzi wanaofugwa nyumbani wamefuguliwa, wakiendelea kupata malisho ya majani mabichi, kando ya barabara ya vumbi huku watembea kwa miguu nao wakiendelea na shughuli zao za kila siku.

Mfugaji wa mbuzi wa kienyeji akiwa nao shambani kwake huku amemshika mmoja na kumchanua kinywa chake, ili kumpatia dawa inayomkinga na minyoo na kupata afya bora na sio kuwa dhaifu.

Vifaranga wa kuku wa kisasa, ambao ndo wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine, wamewekwa kwenye tenga ili kusubiria kuingizwa kwenye banda ambalo tayari limefungwa taa za kisasa zitakazo wapatia joto la kutosha, ili wasipate magonjwa yanayotokana na baridi.

Vifaranga wa kuku wa kisasa ambao wametoka kutotolewa punde kwa kutumia mashine, wanaendelea kula na kunywa maji yaliyochanganywa na virutubisho ili kuwasaidia kukua na kupata ukubwa unaohitajika sokoni.

Kuku wanaofugwa nyumbani wamefunguliwa nje ya banda lao ili wapate hewa safi, na kula majani yaliyochanganyika na vijidudu vinavyowapatia virutubisho tofautitofauti, na kupelekea kutaga mayai makubwa na yatakayototoleshwa vifaranga vyenye afya.

Ndege wanaofugwa nyumbani aina ya kanga, kikawaida wanakua na rangi moja ya kufanana. Huku wakitaga mayai mengi na makubwa kuliko ya bata na kuku.

Wakulima wanaendelea kuyavuna mahindi lishe yenye rangi yake nzuri ya njano ambayo hutumika kuchanganya na nafaka nyingine kama vile ulezi, mtama na uwele na baadae kusagwa kupatikana uji ambao ni mzuri kwa watoto wote wenye umri wa kuanzia miezi sita.

Mbegu tofautitofauti zinauzwa zikiwa zimewekwa kwenye vifungashio tayari, huku chache zikiwa kwenye vyombo ambavyo havijafunikwa. Zikitumika kama mfano kwa yoyote anayehitaji kuzitambua kabla ya kununua.

Mbegu za mauwa tofautitofauti zinauzwa ambayo yakikuwa na kustawi vizuri hutumika kwenye mapambo mbalimbali ikiwa ni pamoja na shughuli za harusi au hata sherehe za kuzaliwa.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha, zimewekwa kwenye kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, tayari kwa kuuzwa kwa wakulima wote ambao wanazisia na baadae kupata miche iliyobora na mavuno ya baadae.

Nafaka mbalimbali zinauzwa ikiwa ni pamoja na ulezi, mtama, mbegu za maboga, maharage, mahindi ambazo wakulima wengi hasa vijijini hununua na kwenda kuchambua ili kujipatia zile zilizo bora kwa ajili ya mbegu.

Kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, ndani zipo mbegu za mboga za majani aina ya mnafu tayari kwa wakulima wadogo na wakubwa kununua na kwenda kuzisia

Mahindi yamepandwa kwenye shamba kubwa bado yapo kwenye hatua za mwanzoni kabisa, mabomba ya kumwagilia maji ya kisasa yamewekwa katikati yake kuhakikisha, yanapata unyevunyevu wa kutosha, ili kuzaa mazao mengi na mavuno yawe ya kutosha.

Mkulima anayejishughulisha na kusia mbegu tofauti tofauti, kwenye vitalu, amezipanda nyingi za kutosha zikiwa zimemea akisubiria sasa miche iweze kukomaa na kuwauzia wale wote wanaozihitaji.

Vifungashio vilivyotengenezwa kwa kutumia malighafi ya plastiki; vimewekwa dukani vikiwa na mbegu mbalimbali, kama vile: za bamia, nyanya chungu, pilipili kali, ili kila mkulima anayehitaji aweze kununua na kwenda kuzisia.

Mahindi mengi yamepandwa shambani yakiwa kwenye hatua za mwanzoni kabisa ya kutoa majani mawili, mkulima anaendelea kupalilia kumwagilia na baadaye kuweka mbolea ambayo inauzwa kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo vimewekwa vifungashio vilivyotengenezwa kwa malighafi za plastiki, ndani yake zipo mbegu mbalimbali kama fedha za vitunguu maji, majani ya maboga, "chinese", zote kwa ajili ya wakulima wa biashara na wa bustani za nyumbani.

Kijana wa kiume ambae anafuga mbwa nyumbani kwake, amewafungulia tayari ili wapate hewa ya nje, na baadaye aweze kuwarudisha kuwafungia wakisubiria usiku kutoka kwenda kufanya malindo.

Daktari anayehusika na masuala ya mifugo ameletewa mbwa ambaye amedhoofika sana ili kuweza kumchunguza na hatimaye kujua changamoto anayopitia na kumpatia matibabu.

Mbwa wawili wanaofugwa nyumbani wamejipumzisha ndani ya banda lililojengwa kwa kutumia mbao, ambalo halina mlango hivyo wana uwezo wa kuingia na kutoka wenyewe bila mtu yeyote kuwazuia.

Mtaalamu wa mifugo akiwa amevalia barakoa, wakati anamchunguza mbwa aliyesimamishwa mezani, ili kugundua kama ana maambukizi ya ugonjwa wowote, na baadae kumpatia matibabu.

Mbwa wawili wakufugwa wamejilaza ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao na chuma, huku wameachama midomo yao na kutoa ulimi nje. Baada ya shughuli nzito ya kulinda usiku kucha.

Kiwanda kidogo kinachotengeneza samani mbalimbali, zimewekwa tayari mabanda kwa ajili ya mifugo ya nyumbani, kama vile mbwa na paka, ili yeyote anayehitaji aweze kununua na kujichagulia, chenye rangi ama ambacho hakijapigwa.

Mnyama wa porini aina ya dubu akitembea taratibu

Juu ya nyaya mbili za umeme amesimama ndege wa porini akiwa na rangi ya njano kwenye miguu na midomo, macho yaliyojaa nyekundu huku mbawa na manyoya ameyashusha na kupata muonekano mzuri.

Ndege wa porini amesisima kwenye tawi la mti lililokauka macho na miguu yake yenye rangi za njano, huku manyoya na mbawa amezishusha chini vyote vikimpatia muonekano mzuri.

Ndani ya mbuga za wanyama yenye mazingira nadhifu yanayovutia, yanayotokana na majani, miti yenye kijani kibichi yaliyo sababishwa na mvua zilizotoka kunyesha muda sio mrefu.

Ndege wa porini amesimama kwenye tawi kavu la mti, huku amelaza mbawa zake na manyoya, kucha zake na midomo yake ya rangi ya njano, vyote vinamfanya kuonekana mzuri na anavutia.